Mfanyikazi wa afya akiwa amevaa barakoa anampa mtoto chanjo shuleni. Utaratibu huu unafanyika kwa umakini mkubwa, ikionyesha juhudi za kuhakikisha afya na usalama wa mwanafunzi.

Kliniki ya rununu ya beyond zero inatoa huduma za afya watu wana subiri nje ya lori hilo kubwa jeupe lenye alama ya msalaba wa samawati inaonekana kama mpango wa afya wa jamii.

Bango jeupe lenye ujumbe Love your Eyes na Moi Teaching and Referral Hospital linaonekana wazi. Kundi la watu linashiriki katika hafla hiyo. Watu wengi wamevaa barakoa.

Watu wamesimama nje ya kliniki ya rununu ya beyond zero wakisubiri huduma za afya. Wanawake wengine wamekaa kwa viti nje wakisubiri zamu yao.

Wanawke wawili wamesimama mbele ya kliniki ya Beyond Zero Mobile Clinic. Kliniki hii ya rununu inatoa huduma za afya ikihamasisha hata na kubadilisha maisha.

Gari hili la Beyond Zero Mobile Clinic linatoa huduma za afya likionyesha msalaba wa bluu na mabango yenye nembo za wafadhili. Limeegeshwa nje tayari kuhudumia jamii likiwa na vifaa vya kimatibabu.

Orodha ndefu ya wanawake imejipanga mbele ya kliniki ya rununu ya beyond zero , huduma za afya zinatolewa kwa jamii zikionyesha juhudi za kufikia watu katika maeneo mbalimbali.

Rangi nyeusi ya ngozi imeonekana wazi na meno nyeupe yaliyopangwa vizuri, mdomo umefunguka kiac ukifichua ufizi wenye afya, meno yanaonekana safi na yametunzwa vizuri.

Mdomo umefunguliwa kuonyesha meno yenye rangi ya njano na baadhi yakiwa yameharibika. Ufizi unaonekana kuvimba na una rangi nyekundu ukiashiria matatizo ya meno na ufizi.

Vifaa mbalimbali vya usafi wa meno vimepangwa kwenye mandhari nyuma ya samawati. Kuna mswaki, kamba za kusafishia meno na zana za daktari wa meno.

Chombo cha kuchunguza meno kimetewa mbele ya meno bandia. Kina kioo cha daktari wa meno na kifaa cha kuchokonoa. Vinaeleza mazingira ya matibabu na uchunguzi wa kiafya wa tabibu.

Mikono miwili yenye glavu za samawati inashikilia vifaa vya meno, kimoja kikiwa kioo kidogo, na kingine chombo chenye ncha. Hii inashiria utayari wa daktari wa meno kwa uchunguzi au matibabu ya kinywa.

Mtu mzima anatumua kijiti cha kuni kusafisha meno yake. Amesukuma mdomo wake wazi na anaonyesha meno yake ya chini na ya juu.

Vifaa vya daktari wa meno vimepangwa kwa usafi juu ya trei ya chuma. Vinajumuisha kioo, kifaa cha kuchokonoa na mswaki wa kijani na nyeupe kwa matumizi ya uchanganuzi wa kinywa.

Mdomo umefunguka ukionyesha meno meupe safi. Midomo imepakwa rangi ya waridi. Uonekano unadhihirisha afya nzuri ya kinywa na tabasamu lenye kuvutia.

Vifaa vya meno vinaonekana vikijumuisha kioo cha meno na ncha ya kuchunguza. Pia kuna mfano wa jino bandia au implant ya meno. Vifaa hivi vimewekwa kwenye mandhari ya rangi ya samawati.

Timu ya madaktari wawili ina fanya upasuaji wakiyumia vifaa vya kisasa na miwani maalum, wataalumu hawa wana shirikiana kwa umakini mkubwa kuhakikisha utibabu, salama na ufanisi kwa mgonjwa wao.

Huu ni matibabu wa meno ukionyesha kabla na baada ya urekebishaji. Picha ya juu inaonyesha pengo katika ya meno mawili huku picha ya pili ikionyesha meno yaliyorekebishwa na kujazwa.

Mkono unaelekeza kwenye picha ya eks-rei ya meno kwenye skrini, ukionyesha muundo wa taya. Picha hii inatumika kuchunguza afya ya meno na kubaini matatizo yoyote.

Daktari wa meno amevaa glavu za samawati akiwa ameshika vifaa viwili cha meno. Kioo kidogo cha meno na kifaa kingine cha uchunguzi vinaonekana wazi mikononi mwake.

Timu ya uokoaji wakiwa wamevaa sare za nyekundu na kofia ngumu wanachukua mgonjwa kwa uangalifu kwenye machela wanampandisha ndani ya gari la wagonjwa kuashiria dharura ya kimatibabu.

Watu wamekusanyika mbele ya jengo linaloonekana kuwa la serikali. Mifuko mikubwa ya msaada wa kibinadamu imepangwa chini ikionyesha juhudi za kutoa msaada kwa jamii.

Gari jeupe lenye nembo ya msalaba mwekundu limeegeshwa mbele ya jengo lenye maandishi Genesis The Shinning. Bendera ya msalaba mwekundu inapepea mbele ya gari.

Gari jekundu la zimamoto na uwokozi limesimama nje likiwa na vifaa vya dharura. Nembo ya fire and rescue imeandikwa ubavuni ikionyesha huduma za dharura.

Moshi mzito na moto mkubwa umetokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Watu wengi wamekusanyika wakishuhudia tukio hilo la kutisha. Mianga ya barabarani imesimama wima.

Gari la wagonjwa linapita kwenye barabara yenye tope na maji mengi likionyesha changamoto za usafiri. Uzio mwekundu na mweupe umezuia upande moja wa barabara.

Bwawa la kuzimia moto limewasili na wazima moto wako kazini. Wanaume kadhaa wamevalia sare za kijani na njano, wanaonekana wakishughulikia hali hiyo. Mwanaume mmoja amesimama mbele akizungumza kwenye simu.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji ya mafuriko wakiwa wamezungukwa na mandhari ya uharibifu. Boti na vitu vingine vimetawanyika ikionyesha athari mbaya za mafuriko katika eneo hilo.

Katika eneo lililoadhiriwa na mafuriko watu kadhaa wanatembea ndani ya maji machafu yanayofika magotini. Huku baadhi ya nyumba zikionekana nyuma, hali ni mbaya na inaonyesha athari za mafuriko.

Mwanaume amesimama kwenye gari la kijani lenye nambari na nembo ya 911 PEACE OF MIND. Amevalia kofia ngumu na ameshika ngao, barabarani kuna gari jingine linalo endeshwa na miti ina onekana kwa mbali.

Mafuriko makubwa barabarani yanaonekana, ambapo mtu aliyevalia sare za kuzima moto anatembea karibu na bodaboda. Nyuma, lori kubwa limekwama na watu wanavuka maji, ikionyesha athari za mvua nchini.

Matunda na mboga mbalimbali yamekusanywa, zikiwemo ndizi, mapapai na machungwa. Mboga za majani na nafaka pia zimejumuishwa, zote zikionyesha umuhimu wa lishe bora.

Karatasi laini ya chooni inashikiliwa kwa mkono juu ya sakafu ya mbao yenye muundo wa joto. Sehemu ya nje imefunguka kidogo, na miringoti ya karatasi inaonekana kuwa nadhifu na safi.

Chupa ya dawa ya kusafisha mikono yenye kimiminika cha samawati imewekwa karibu na barakoa nyeupe ikisisitiza umuhimu wa usafi na kujikinga. Vipengele hivi ni muhimu katika kudhibiti kuenea kwa magonjwa.

Daktari amesimama mbele ya kompyuta kwenye maabara safi yenye friji nyeupe na viti vya ofisi. Mlango wa samawati unaonekana kwa umbali na mazingira yanaonyesha vifaa vya matibabu.

Meza ya mbao imetandikwa kwa vifaa vya teknolojia vikiwemo kompyuta, kipanya na kibodi. Skrini inaonyesha picha ya mbonyeo wa mifupa na karatasi za samawati ziko pembeni.

Muuguzi anamwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye mashine ya watoto. Mashine inasaidia kudhibiti joto na mazingira ya mtoto. Kitanda kingine cha hospitalini kiko nyuma kikiashiria huduma za matibabu.

Mashine ya Comp Mist Compressor Nebulizers zimetandazwa zikiwa tayari kwa matumizi. Kifaa kimoja kipo wazi kikionyesha kifaa vyake kamili pamoja na barakoa na kijitabu cha maelekezo.

Kiti cheusi chenye maandishi kimeegeshwa mbele ya meza. Meza ina vifaa vya kupimia macho. Chumba kinaonekana kama kliniki ya macho kikiwa na vifaa muhimu.

Meza ya mbao ina kompyuta ya zamani kibodi na kipanya, kando ya meza kuna dirisha ndogo lisilo na pazia. Ukuta unaonyesha alama za uchakavu.

Seti mbili za vifaa vya kitabibu zimetandazwa juu ya kitambaa chekundu. Seti ya juu ina vipande kumi na moja kwa ajili ya kujifungua ikijumuisha klampu, mikasi na bakuli.

Kontena mbili za plastiki zimewekwa pembeni juu ya uso wa giza. Moja ni nyeusi na nyingine ni nyekundu. Zina umbo sawa lenye msingi mpana na kilele chembamba.

Kiti cha magurudumu kimeasimama pekee yake, kikiwa safi na tayari kutumika. Vifaa vyake vya chuma vinang'aa, huku sehemu za kukalia na za kushikilia zikionyesha utayari wake wa kusaidia watu wenye uhitaji.

Katika faili la rekodi ya matibabu, karatasi zimeandikwa kwa mkono. Karatasi ya juu ina kichwa patient history na maelezo mengine.

Viti viwili vya magurudumu na machela vimeegeshwa nje. Mandhari ya asili kama mimea inaonekana nyuma. Huenda ni karibu na kituo cha afya au nyumbani vikionyesha uhitaji wa uaidizi wa usafiri.

Kifaa jeupe cha kupima macho kinachotumika kutazama ndani ya jicho kimeonyeshwa kikiwa na kamba nyeusi zinazoninginia mbele. Vifaa vingine vimepangwa nyuma ikionyesha mazingira ya kituo cha matibabu.

Mtu anashika kope la jicho lililofungwa akilivuta juu. Jicho linaonekana kuwa na kope refu hizo nzito. Linaashiria matumizi ya bidhaa za urembo au kope bandia.

Mwanamke anatembea kuelekea mlango ndani ya ukumbi mrefu, kuta za rangi ya manjano na milango ya vioo zinaonekan wazi zikionyesha mazingira safi na nadhifu ya jengo hilo.

Huduma za matibabu inafanyika kwenye mkono wa mtu, labda sindano au kuchukua damu. Mtaalamu amevaa glovu akihakikisha usalama na usafi. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya nchini.

Shirika la afya duniani likishirikiana na wizara ya afya, wanatoa chanjo kwa watoto. Mtaalamu amevalia kofia na glasi akimpa chanjo mtoto mchanga mdomoni.

Kampeni ya chanjo ya polio inafanyika mtoto mdogo anapokea chanjo mdomoni mikono ya wahudumu wa afya imemshika mtoto huyo harakati za chanjo zinaendelea kuwalinda watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Kifua cha mtoto kinachunguzwa kwa makini na daktari aliyevalia glavu, mtoto anaonekana mchanga na amefunikwa kwa kitambaa chenye rangi, hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wadogo nchini Kenya.

Wanawake na watoto wamekaa chini nje ya majengo, wakifurahia hewa safi. Mwanamke mmoja amesimama mbele akitazama wenzake, ikionyesha jumuiya ya kundi la watu wanaoshirikiana.

Msajili anamwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda chake. Msajili huyu amevaa nguo zenye mistari na yuko makini sana na kazi yake. Picha za katuni, zinaonekana ukutani.

Mtoto mchanga anapatiwa alama kwenye kidole na mtu mzima, labda kama sehemu ya utaratibu wa chanjo au sensa ya watoto. Kitendo hiki kinafanywa kwa umakini na kwa uangalifu mkubwa.

Wagonjwa na jamaa zao wameketi juu ya vitanda vya hospitali katika wodi yenye kuta za waridi na madirisha makubwa. Mmoja amembeba mtoto huku mwingine akiwa ameketi pembeni wakizungumza.

Mtu ananawa mikono yake kwa sabuni na maji safi yanayo toka kwenye bomba usafi binafsi ni muhimu kwa afya njema ndoo chini inakusanya maji yaliyo tumika ikionyesha umuhimu wa kutunza mazingira.

Mtu anaosha mikono yake kwa sabuni na maji yanayotoka kwenye bomba la tangi akikusanya maji machafu kwenye ndoo. Usafi binafsi ni muhimu kwa afya njema.

Mwanariadha ameshika goti lake kwa maumivu akiashiria furaha au uchovu wakati wakati wa mazoezi. Ametuni kivufi cheusi na saa mahiri akionyesha mazingira ya nje na barabara nyuma yake.

Mkono wa mtu wenye makovu na michiririzi unaonekana ukiwa umelala juu ya kitambaa cha samawati. Vidole vimekunjika kidogo na kuna dalili za majeraha ya zamani au chale.

Kigasha kimoja kimevimba na kinaonekana kua na mchumbko hasa kwa upande wanje, ngozo umenyooka kutokana na uvimbe ukionyesha jeraha au tatizo la kiafya.

Mikono vyenye vidole vilivyokatika, labda kutokana na ajali au ugonjwa umeonyeshwa. Mikono hii inaashiria changamoto za kiafya au majeraha ya kudumu.

Majani mapana ya kijani yenye mishipa miyeupe, yanashanua karibu na jiwe kubwa na ukuta wa bati. Mmea huo unastawi vizuri mahali penye mwanga wa kutosha na hali ya anga ya kupendeza.

Mti wenye majani mabichi unasimama imara huku mwanga wa jua ukichomoza kupitia matawi yake. Mandhari ya asili imejaa miti mingine iliyoko nyuma.

Mpanda miti wa kijani unakwea juu ya shina la mti. Baadhi ya majani yameanza kugeuka rangi ya njano. Mwangaza wa jua unapenya kutoka upande wa kushoto.

Mti mdogo umepandwa vizuri shambani ukizungwa na mimea mengine ya kijani kibichi, nyumba ya mbao inaonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya shamba na asili ya vijijini.

Shamba linaonekana likiwa na mimea ya nyanya iliyoanza kutoa matunda mabichi. Mimea mingine ya vitunguu imepandwa karibu ikionyesha bustani yenye mimea mbalimbali.

Mti wenye majani mabichi umebeba matunda ya kijani yaliyoning'inia kwenye matawi. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani ukimulika maumbo ya matunda yaliyokomaa kwa polepole.

Mimea michanga yenye majani mabichi, inaonekana ikikuwa vizuri shambani. Majani yanaonekana yenye afya na yamechanua vizuri .Miche na mimea mingine inaonekana nyuma.